Sekta hii inadhihirisha ukulima. Mtu huyu, aliye na suti nyeupe na mavazi spesheli ya kujikinga, anatumia kifaa kinachonyunyuzia dawa kwenye mimea. Ana tanki kwa mgongo wake.

Chupa za plastiki za dawa vina rangi tofauti. Mbili vifuniko ni nyeupe, moja ikiwa ni manjano. Karatasi zenye maandishi ya iliyo upande wa kulia ina michoro.

Wanawake wawili wakushoto akiwa yule aliyevaa kofia na barakoa usoni, huku ameshika chupa ya kunguni kwa mkono wake wakilia akimpa msichana mdogo kwa kushoto aliyesonga nywele.

Mazingira hii ni ya hospitali. Mwanamume mmoja aliyenyoa akiwa na barakoa usoni. Amevaa longi nyeusi. Huku kando yake kuna yeye aliyevaa koti nyeupe. Anamnyorosha mguu wake wa kushoto.

Mazingira yanaonyesha kuwa hii ni sehemu ya kushughulikia afya ya midomo na mdomo. Upande wa kushoto ni daktari mkubwa aliyevaa koti nyeupe akiwa na barakoa usoni. Upande wa kulia ni aliyevaa koti ya buluu.

Tukio cha ajali barabarani. Moto unaonekana ukiwa umewaka na bidhaa yameharibika. Watu wako katika kundi, kunao wanaopiga picha na kunao shughulikia kuizima moto hii.

Mwanaume aliyenyoa kichwa anatumia kijiti ya kumsaidia kutembea huku akitabasamu. Nyuma yake kuna jumba lililo na lango ya rangi ya kijivu. Mazingira ni wakati wa mchana.

Nyumba ndogo iliyotengenezwa na vitamba. Kwenye sehemu iliyo na vumbi na udongo mkavu, mimea imekauka. Hali hii inaonyesha adhara ya ukosefu wa maji katika maisha ya binadamu.

Daktari wa meno aliyevaa barakoa na miwani maalum anamshughulikia mgonjwa, naye amelala kwenye kiti ya wagonjwa huku akiwa na miwani ya kujikinga. Mazingira haya yanatuonyesha uzuri na umuhimu ya kutunza afya ya kinywa.

Mazingira inaonyesha kuwa ni wakati wa mchana jua linawaka kwa ukali wanawake watatu wawili uko upande wa kushoto amenyo nywele huku wakulia amesonga wakiwa wanatabasamu wato te wamevaas kiti nyeupe

Mazingira inaonyesha kuwa hii ni sekta ya kiafya, sehemu ya kushughulikia meno. Daktari aliye nyoa nywele akiwa na barakoa usoni, aliye na koti ya buluu, anamwangalia mgonjwa aliyeketi.

Haya ni ya kudhihirisha madhara yanayotokana na mvua kubwa. Maji machafu yanapita karibu sehemu ya kuishi. Majumba yameporomoka, na wengine imebidi kuhamishwa.

Yanayofanyika hapa yanadhihirisha kuwa hii ni sekta ya kiafya haswa ya kushughulikia watoto waliozaliwa. Wataalamu wawili, wote wa kike ila mmoja amevalia long na mwingine sketi.

Watoto wawili wananawa mikono kutumia maji. Mazingira inaonekana kuwa mchana kwa sababu jua inaangaza mwangaza wake. Gurudumu la gari linaonekana mbele ya jumba lililo rangi nyeupe.

Anga ni safi huku jua inawaka kwa ukali. Maghorofa yamejengwa kwa ukaribu ila moja iliyo upande wa kushoto imeporomoka. Mbali kidogo kuna kundi ya watu.

Watu wa kila aina wanaume na wanawake waliovaa barakoa wamekusanyika, wengine wameketi huku wengine wakichutama, mbali kidogo miti yenye majani ya rangi ya kijani kibichi yanaonekana.

Mwanamke mmoja anaonekana akitabasamu, amesonga nywele, anaonekana kushika padi ya kikanda mkononi mwake. Hii ni darasa au mafunzo ya hedhi na safi kwa wasichana.

Hili ni eneo la kushughulikia afya haswa ya watoto wadogo. Mwanamke mmoja anayetabasamu aliye na miwani machoni na kofia ya buluu na koti ya kijani amembeba mtoto kwa mkono wake wa kushoto una bangili iliyochorwa bendera ya Kenya.

Hii ni eneo ya kushugulikia afya haswa ya akina mama iliyochungwa. Wanawake wawili, mmoja akiwa na vazi nyeusi amenya uku huku akitabasamu akiweka bidhaa kitandani.

Mazingira inaonyesha eneo ya kushughulikiwa afya haswa kupata na kupokea chanjo. Mwanamke mmoja aliyesonga nywele ana barakoa usoni na vazi ya buluu huku anatumia sindano kuvuta dawa kutoka kwa chupa.

Mazingira yanaonyesha kuwa hii ni sekta ya kiafya haswa ya kupeana na kupokea chanjo, mkono unaonekana kuwa wa mtaalamu anaubeba sindano akimdunga yule aliyeketi ana barakoa usoni, amesonga nywele.

Gari 𝑛a watu wapo katika barabara iliyofurika maji machafu ya mvua. Hii ni hasara zinazotokana na mvua kunyesha. Inaathiri vitu kama vile usafiri na watu kutembea. Miti ni ya kijani kibchi.

Anayeonekana kuwa daktari ana miwani machoni, barakoa usoni na kutumia ana vifaa vinavyotumika katika kushughulikia mgonjwa amelala huku anamulikwa.

Mwanamke mwenye vazi la buluu ameshika sindano huku akiwa na barakoa usoni, anamdunga mzee aliyeketi mwenye kofia na shati jeupe mkononi.

Watu watatu mmoja upande wa kulia akiwa daktari aliyevaa mavazi ya buluu akiwa na barakoa usoni huku amenyoa katikati ikiwa mtoto mdogo. Upande wa kushoto ni mama.

... ya kuoneshwa mabarakoa inaendelea, mwanamke mmoja aliyesonga amevalia miwani machoni na koti nyeupe, ameketi mbele ya mashine, hii inaonyesha utamaduni wa kikazi kwa maisha ya binadamu.

Ndani kuna watu watatu, wawili wakiwa juu ya tangi na oja akipanda ngazi nyuma ya tangi hio kuna miti iliyo na matawi ya rangi ya kibichi. Jua linawaka kwa ukali.

Mwanaume aliyenyoa, ana barakoa usoni, amevaa shati nyeupe na saa mkononi akiwa na long nyeusi. Anamwangalia mwanamke aliyesonga.

Mwanamke na watoto kwenye eneo lililo jaa mafuriko. Wengine wanatembea kwenye maji ya tope na kunao wanao jaribu kuokoa mali na bidhaa kutoka kwa nyumba ya jadi, yenye paa ya nyasi.

Gari kubwa katika hiyo barabara iliyofurika maji mengi yenye rangi ya udongo. Kundi ya watu iko kando ya barabara kutazama qjali hii. Haya yanazingatia changamoto zinazotokana na mvua mengi wakati wa kusafiri

Mazingira ya wakati wa mchana angani kuna mawingu, eneo hii ni ile iliyoko na jangwa na mtu mmoja anaonekana kuaga kutokana na ukosefu wa chakula halisi.

Mazingira inaonyesha kuwa hii ni sekta ya kiafya. Watu watatu, wanawake wawili nyuma yao ikiwa mwanaume mmoja aliye na vazi ya kiaskari. Ana kofia kichwani na barakoa usoni.

Maeneo haya watu wa kila aina wanaume, wanawake pia watoto wamekusanyika huku wakiomboleza kupoteza pahali pa kukaa na mali kwa moto uliowaka ukaharibu vitu.

Taa, inatumika kuleta mwangaza wakati wa jua. Madhara haya ni ya mvua. Maji mingi imeziba barabara. Inaleta maadhara wakati wa kusafiri kutumia gari.

Mazingira yanadhihirisha kuwa hapa, shughuli za kiafya ndio inaendelea. Mtaalamu aliyevaa barakoa usoni na miwani machoni, anavuta dawa kwa kutumia sindano kutoka kwa chupa.

Tengeneza kuwani sana. Nuru inawaka kwa ukali sana kusababisha kivuli ya watu kuonekana. Udongo wa eneo hii ni mkavu. Wanawake watatu wamekuja kuchota maji. Hii inadhihirisha kuna ukosefu wa maji kwa eneo hili.

Mwanaume mmoja, aliyenyoa, mwenye barakoa usoni, akiwa amevaa koti nyeupe, ameubeba sindano kwa mkono wake wa kulia. Huku akimdunga mtu aliyevaa kofia.

Mazingira haya yanaweza kuwa ni sekta ya kupata matibabu na shughuli za kiafya. Mwanamke mmoja upande wa kushoto aliyechana nywele amevalia shati nyeupe huku anamwangalia mtoto aliyebebwa na mama upande wa pili.

Mazingira ni wakati wa mchana majumba ya matope yalio na paa yamejengwa kwa umbali kidogo watu wakubwa na watoto wako karibu na mahali kwa kuchotea maji.

Mazingira hii inaonyesha kuwa ni eneo ya kushughulikia afya, haswa kupewa chanjo. Mwanamume mmoja upande wa kulia aliye na barakoa usoni, amevalia koti ya buluu na glavu mkononi, huku akimdunga sindano mtu mwingine. Shughuli hii iko chini ya hema.

Mwanamke aliyesonga nywele na kuvalia T-shirt nyeupe akiwa na glovu mkononi, anamwangalia mwengine aliye na kitambaa kichwani na T-shirt ya rangi nyeusi anayeketi.

Unga ni safi mbele kidogo kuna jumba lenye ukuta nyeupe na bati iliyokula kutu, watu walio na kofia ya buluu na begi na bidhaa nyeupe.

Mwanamke aliye nyoa ana barakoa usoni, koti ya bluu na shati nyeupe zote zina bango ya kuonyesha ni serikali ya Kenya. Anaandika huku mtoto mdogo akiangalia kando yuko kwa mkono wake wa kushoto

Eneo haya ni ya kushughulikia afya haswa ya watoto. Mwanaume mmoja aliye na koti ya manjano, shati yenye mikono refu, anamkenza mtoto aliyebebwa na mama.

Mazingira haya yanayoonyesha kuwa ni sekta ya kiafya eneo la upasuaji. Madaktari watatu wawili wa kiume, mmoja wa kike, wote wamevaa barakoa usoni. Wanamwangalia mgonjwa mmoja aliyelala kwa kitanda.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa hii sekta ya kushughulikia afya, haswa watoto waliozaliwa. Mwanamke mmoja aliye na miwani machoni, anamhudumia mtoto mmoja. Kuna bidhaa na mitambo ya kisasa.

Matendo haya yanadhihirisha sekta ya kiafya mtaalamu aliyevaa barakoa anamdunga sindano mtoto anayeonekana kulia huku kuna aliye nyuma yake.

Muuguzi aliyenyoa nywele, ana barakoa usoni na mavazi ya kimaasai. Nyuma yake kuna bango nyeupe lenye maandishi meusi na ile ya buluu, anadungwa sindano.

Maeneo yani ya kushughulikia afya. Watu wawili kwa upande wa kulia akiwa mwanaume aliyenyoa ana miwani machoni koti nyeupe na shati ya mikono mirefu akimwangalia msichana aliyekuwa kushoto.

Mazingira haya yanaonyesha sekta ya kiafya haswa sehemu ya watoto wadogo waliozaliwa. Ukuta wake ni wa buluu. Wanesi wawili wanawashughulikia watoto.

Msichana aliye na kilemba chekundu kichwani huku akitabasamu. Ameshika pedi ya kitambaa, anaonekana kuwa kwenye darasa ya usafi wa hedhi kwa wasichana. Hii ina hamasisha usafi kwa wasichana.

Angani kuna mawingu. Mazingira ni wakati wa mchana huku jua linachomoza kwa ukali, watu wako katika mapipa ya takataka huku wakizisanya, mwanamke mmoja amevaa barakoa.

Watu wawili, wote wana miwani na barakoa usoni. Wanamuangalia mama aliyelala kwenye kiti cha hospitalini. Inaonekana anashughulikiwa meno. Mazingira haya, yanadhibitisha uzuri wa kushughulikia afya ya kinywa.

Anga ni safi. mazingira kuna mwangaza. Miti na mimea ya mahindi yana matawi ya rangi ya kijani. Mwanaume amevaa aproni ya buluu huku akiwa mgongoni na kifaa kilicho yamathani

Mazingira ni wakati wa mchana. Anga iliyo na mawingu ni safi. Mtu mwenye shati nyeupe yenye mkono fupi na aproni ya manjano ameubeba sanduku ya buluu.

Angani kuna mawingu. Mazingira yanaweza kuwa ni sekta ya usafiri, ambapo kuna ajali ya gari na lori ya kubebea mafuta. Watu wamesimama wakishuhudia.

Mkusanyiko wa vitu vilivyotumika katika mila na matibabu ya kijadi kama vile mizizi, matawi, miti, unga na vinginevyo, vimepangwa kwa utaratibu ardhini. Inatoa mitazamo jinsi waganga walivyotumia rasilimali.

Mtu aliyevaa shati nyeupe na aproni ya kimanjano anamdunga sindano aliye na mavazi ya Kimaasai nyuma yao kuna ukuta wa rangi ya blu na jeupe.

Mazingira ya wakati wa mchana jua ikichomoza kwa ukali eneo hili linaonekana kuwa na ukosefu wa maji kwa sababu wanateka na wa watoto wamepanga mtungi wakiayachota maji kwenye mradi wa serekali.

Mazingira inaonyesha ni wakati wa mchana. Wanaume wawili wamesimama karibu na choo ya wanawake yenye ukuta ya rangi nyeupe iliyoandikwa na maandishi ya rangi tofauti.

Muuguzi anayeshughulikia afya haswa kupata chanjo. Mazingira ni ya wakati wa mchana. Mwanamke mmoja aliye na barakoa usoni anaonekana akivuta dawa kutumia sindano.

Mtaalamu wa kiafya anaonekana kumpatia chanjo mtoto aliyeketi kwenye mikono ya mtu mzima, anayeonekana kuwa mlezi wake, amevaa barakoa. Mazingira haya yanaonekana kuwa kituo cha afya.

Yanayotendeka yanaashiria kua hii ni sekta inayoshughulikia afya. Watu watatu wamevalia sare nyuma imechorwa ishara ya msalaba mwekundu muuguzi mmoja ana miwani machoni na barakoa na koti nyeupe.

Hii ni eneo ya kushughulikia afya ya mdomo, mwanamke anayetabasamu huku amesonga nywele, ameketi kwenye dawati ya kuingia hospitalini. Kwa kushoto, saa iko ukutani.

Mwanamke mmoja aliyevalia sare ya blu anaonekana akimtunza mtoto aliye kwenye chumba maalum cha kioo, hiki ni kituo cha kuwatunza watoto wadogo hosipitalini, hali hii inaonyesha umuhimu wa teknolojia ya kisasa hospitalini.

Kwa mbele ni chombo kikubwa cheupe chenye maji kinachofaa kutumika na watu wote. Nyuma ni majumba madogo yaliyojengwa sehemu kavu yenye vumbi na ni ya muda mfupi.

Mazingira haya yanaweza kuwa ni sekta ya kushughulikia afya ya wagonjwa kuna bidhaa na mitambo zinazotakikana na daktari. Nje gari nyeupe imeegeshwa.

Daktari mkuu na msaidizi wake wote wamevalia nguo za rangi ya buluu, huku wakiwa na glovu ya barakoa inayofunika pua na mdomo. Wanamwangalia muuguzi.

Mtu aliyejifunika mwili wake mzima anatumia barakoa na pia ana glovu , kwa upande wake wa kulia kuna ukuta wa rangi ya buluu uliokaribu na meza.

Mama ameketi huku amembeba mtoto anaedungwa sindano na daktari aliyevaa nguo nyeupe akiwa na barakoa usoni. Nyuma yao mwanamke mwenye sketi nyekundu amesimama akiwa na mtoto.

Dereva wa pikipiki hiyo beba mitungi ya rangi ya manjano inasukumwa na mwanamme mwingine kwenye maji machafu ya mto uliovunja kingo. Mbele yao kuna mimea pia.

Mwizi mwenye mavazi ya rangi ya blue aliyefunga nywele akiwa na glovu mkononi, amebeba mtoto anayefunikwa. Kwa mkono wake wa kushoto, ni sanduku ya kuweka taka ya manjano.

Bango ina michoro na picha tofauti tofauti ya rangi kama vile manjano. Inaashiria usaidizi mtu anaoweza kupata ya kimatibabu.

Mwangaza wa jua unaonekana. Watu wa rangi tofauti wanafanya kazi katika sehemu iliyoporomoka. Wengine wamevalia ovaroli ya rangi ya buluu na viatu.

Daktari mkuu aliye na miwani iliyo na bidhaa yakumulika ana wasaidizi wawili wote wana mavazi ya rangi ya buluu na barakoa usoni wako katika jumba lililo na madirisha.

Wanawake wawili, mmoja akiwa amefunga kitambaa kichwani na tshirt ya buluu na sketi nyeusi, mwengine amesonga nywele na shati nyeupe huku amebeba mtungi wakiwa mbele ya shamba ya mahindi.

Watu wanavuka katika sehemu iliyoporomoka baada ya kuathiriwa na mvua. Maji machafu yanatiririka, mimea yana majani ya rangi ya kijani.